Kuna mama aliyejifungua akiwa na mtoto wake mkononi na kuna watu ambao wamekuja kumwangalia, wengi wanaonekana kutoka Kwa jamii yake na kuna afisa wa polisi anayeonekana hapo.

Kuna watu watatu wawili ni madaktari wa meno daktari mkubwa na msaidizi wake na kuna mgonjwa aliyelazwa hapo akawa akafungua meno, mdomo kutibiwa meno.

Kuna watu watatu ambao wanaonekana. Kati ya hao watatu wawili wamesimama. Wanaonekana kuwa maafisa wa jamii. Wanapima mtu mmoja joto mwilini. Hawa wawili wanaoonekana kuwa afisa wamevaa barakoa.